Tunaliona gari aina ya Toyota mark x , la rangi ya fedha lililoegeshwa. Gari lenyewe limeegeshwa kwenye eneo lenye sakafu ya matofali ya kufanana. Kando ya gari hili, kuna jengo ambalo linaonekana kuwa maduka au ofisi na watu wachache wanaonekana kwa umbali.

Rundo la matairi linaonekana kwa ukaribu mno. Matairi yanaonekana kuwa mapya kama vile yako kiwandani. Mipango ya matairi inaonekana wazi na imechongeka. Matairi yamepangwa kwa namna inayoonyesha wingi wao.

Mkono wa kike unaonekana ukipeana funguo ya gari, anayepokea funguo hii ni mwanaume aliyevaa suti ya kupendeza. Suti yenyewe ni ya rangi nyeusi inayong'aa. Na amevalia shati jeupe na kwenye mfuko wa suti hiyo tunaona kitambaa cheupe. Kwa unyuma wake tunaliona gari nyekundu lililopakiwa.

Tunaona duka kubwa lililokuwa na bidhaa mbalimbali. Kwenye duka hili, tunaona mikate kwa ukaribu, ikiwa imepangwa na kupendeza. Kwenye paa ya duka hili, tunaona taa nyingi sana. Tunaona watu kwa umbali pia wakichagua bidhaa tofauti.